Darasa la chuo kikuu au chuo cha kati ambapo wanafunzi wameketi kwenye viti vya kijani wakimsikiliza mhadhiri aliye mbele ya darasa, mhadhiri anatumia kompyuta mpakato huku picha ikioneshwa ukutani. Wanafunzi wanaonekana kuwa makini wakiwa na daftari na kalamu, ishara ya mazingira ya elimu ya juu yanayochochea maarifa na ujuzi wa kitaaluma.

Kundi la wanafunzi wakiwa nje ya jengo la chuo wakishiriki katika kikao cha kujifunza. Wanafunzi hao wameshikila daftari, kalamu, na kompyuta mpakato, wakionekana kujadili au kufanya kazi ya kitaaluma kwa pamoja. Mandhari ya nyuma inaonyesha jengo lenye madirisha na mimea ya kijani, ikitoa mazingira ya utulivu yanayofaa kwa kujifunzia.

Darasa la chuo kikuu au chuo cha kati ambapo wanafunzi wameketi kwenye madawati ya kijani, wakimsikiliza mhadhiri aliye mbele ya darasa kuta zimepangwa kwa marangi za machungwa na nyeupe na wanafunzi wana vifaa vya kuandikia, wakionyesha kuwa mazingira ya elimu ya juu huenda ni chuo kikuu au chuo cha kati kinachotoa mafunzo ya kitaaluma.

Wanafunzi watano wakiwa wamekaa kwenye meza ya kijani nje, wakijadili au kusoma kwa pamoja. Mmoja anatumia kompyuta mpakato na wengine wana daftari na karamu, mazingira ni ya bustani yenye miti ya kijani kibichi. Hii ikiwa ni taswira ya kujifunzia ya chuo au vyuo vya kati, ikionesha ushirikiano wa kielimu na majadiliano ya kitaaluma.